Nguzo za umeme, transfoma kubwa, na vifaa vya kuongoza miale, vimeunganishwa kwa uangalifu katika kituo cha kusambaza umeme. Miundo hii husaidia kusambaza umeme, kwa maeneo mbalimbali.

Uwanja mkubwa wa transfoma unatumika kusambaza umeme, ukiwa na nyaya na nguzo nyingi. Njia nyepesi inaongoza katikati ya miundo hiyo ya chuma. Umeme hupitia hapa kabla ya kusambazwa kwa jamii.

Nguzo kubwa za kusambaza umeme zimesimama kwenye kituo cha mabadiliko kilicho wazi. Zimezungukwa na vifaa vya usalama na jengo la udhibiti nyuma.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unatoa moshi mwingi angani. Majengo mengine, na miundo mbinu inayoonekana kama mabomba, inazunguka mtambo huo. Mandhari ya kijani kibichi, na milima inaonekana kwa umbali.

Mitambo mikubwa ya viwandani ina mibomba na minara mirefu, ikisimama chini ya anga lenye mawingu. Moshi unatoka ardhini ukitoka kwa mabomba, huku taa za barabarani zikitoa mwanga.

Kituo cha umeme kina transfoma kadhaa zilizopangwa kwa safu. Miundo mikubwa ya chuma inabeba nyaya za umeme angani, zikichora dhidi ya anga safi ya samawati.

Minara mirefu ya umeme imesimama imara kwenye ardhi ya kijani kibichi. Anga la samawati lenye mawingu meupe linawakilisha chanzo cha nishati safi kwa taifa zima.

Wakala wa nishati nchini wanapanua vituo vyao vya usambazaji umeme eneo kubwa limetengwa kwa ajili ya usamabazaji wa nishati. Hii inaboresha upatikanaji wa umeme na kuendeleza mradi huu kuunganisha nyumba zote na grid ya taifa.

Kiwanja cha viwanda chenye mabomba makubwa na miundo ya chuma kinaonekana. Barabara chafu inaelekea kwenye mashine nzito iliyo mbali. Majengo ya kijani na meupe yanaashiria shughuli za ujenzi au uzalishaji.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na nguzo kubwa za chuma na nyaya za umeme. Vifaa vya umeme vimepangwa vizuri, vikionyesha miundo mbinu ya usambazaji umeme.

Mnara wa umeme na nyaya zinajengwa. Kituo hiki cha umeme kinahakikisha usambazaji dhabiti wa nishati. Majengo madogo yanapatikana karibu.

Watu wawili, mmoja akiwa mtoto wanapanda mimea kwa pamoja katika eneo lenye udongo na mawe. Mmoja ameinama akiweka mmea ardhini, mwingine ameshikilia mmea mkononi.

Ndege wawili wenye madoadoa wamesimama karibu na miamba wakiwa na miguu mirefu ya njano. Wametulia kati ya vichaka vya kijani kibichi wakionyesha manyoya yao maridadi.

Maji yamejaa katika njia iliyozungukwa na yumba za mabati na mbao zikionyesha athari za mafuriko. Mtu amesimama karibu na maji huku mabaki ya ujenzi yakisambaa eneo lote.

Ngiri mkubwa amelala kwenye ardhi kavu, karibu na uzio wa waya pembezoni mwa majani yaliyokauka. Mwili wake umefunikwa kwa sehemu na mimea, akisalia kimya bila harakati yoyote.

Njia ya udongo inapita katikati ya miti mirefu na vichaka, ikiongoza kwenye jengo dogo. Kila upande wa njia kuna nyasi kijani kibichi. Anga linaonekana wazi, likionyesha uzuri wa asili.

Mfanyakazi wa usafi anajitahidi kukusanya takataka kando ya mto. Amevalia aproni ya kijani na kofia ya njano.

Mtu ameinamna na simba mchanga akiwa juu ya mgongo wake. Miguu ya mbele ya mnyama ikimkumbatia mabega yake. Mandhari ya nje yenye vumbi, miti na uzio wa mbao inaashiria mazingira salama ya mafunzo au utunzaji wa wanyama pori.

Wanyama pori wawili wanasimama kwenye nyasi ndefu wakichungulia kwa makini. Mmoja anaonekana wazi mbele huku mwingine akichungulia kutoka nyuma kidogo.

Wanyama wadogo wanatembea juu ya gogo kubwa lililowekwa ndani ya maji yenye miti mingi. Maji yanaakisi miti na kuunda taswira nzuri ya asili.

Miti mirefu yenye matawi ya kipekee imesimama katikati ya eneo lenye anga ya samawati safi. Nyaya za umeme zimeenea upande wa nyuma ,zikionyesha mandhari ya kijijini iliyotulivu.

Twiga amenyoosha shingo akikaribia jukwaa la mbao ambapo watu wawili wamesimama. Wanaonekana kushiriki katika kumlisha au kuangalia kwa karibu.

Magunia makubwa yaliyojaa chupa za plastiki yamewekwa rundo, yakionesha shughuli za usindikaji au ukusanyaji wa taka. Mtu mmoja amesimama mbali akitazama rundo hili kubwa la taka za plastiki.

Nyumba zilizowekwa kwa mabati zimezingira eneo la mito. Wanawake wanafua nguo, huku watoto wakisimama kwenye maji machafu. Taka zimetapakaa kila mahali, zikionyesha hali mbaya ya mazingira.

Majani mapana yanazunguka dimbwi dogo lililojaa vibubujiko vya maji tulivu. Mti ulioanguka unavuka juu ya maji huku mianzi na mitende ikitengeneza mazingira ya utulivu wa asili.

Rundo kubwa la takataka limetapakaa eneo lote la mjini. Watu na mitambo wanaonekana wakichakata taka. Eneo la mbali linaonekana kuchafuliwa sana.

Kifaru wawili wanavuka barabara ya vumbi katika mbuga ya wanyama. Pembe zao ndefu zinaonekana wazi zikiashiria umri na nguvu.

Makaazi duni yaliyojaa takataka kando ya mto yanaakisi changamoto za mazingira na maisha mjini. Majengo ya ghorofa yanaonekana kwa umbali.

Mwanaume ameketi kwenye mkokoteni uliojaa madumu ya maji ya rangi tofauti. Anatabasamu huku anasukuma mizigo mikubwa barabarani. Madumu mengine ya manjano yanaonekana kwa karibu upande wa kushoto.

Jengo la saruji lina umbo wa mstatili. Linaonekana likiwa limejengwa. Mazingira yake yanaonyesha udongo uliotatizwa na miundo mbinu ya umeme na majengo mengine yanaonekana kwa mbali.

Duma mwenye madoadoa meusi anatembea kwenye nyazi za kijani kibichi. Nyuma yake kuna gogo la mti lililokatwa. Anakaa kama anatafuta mawindo akionyesha umakini wake wa asili.

Mwanaume amevaa barakoa na kofia, akishikilia mche mdogo wenye majani mabichi na mizizi wazi karibu na maji. Nyuma yake kuna makazi duni na mimea mingine iliyoota kando ya maji.

Sanamu ya mtu aliyeshikilia bunduki, imesimama juu ya jukwaa, likizungukwa na ua na mimea. Majengo ya mjini, alama ya barabara, na ishara za barabara zinaonekana nyuma .

Ufukwe wa mto umejaa mifuko ya plastiki ya rangi bali bali ikiashiria uchafuzi wa mazingira. Watu wanapakia takataka hizo wakijaribu kusafisha eneo hilo la maji.

Majengo ya mbao yenye paa la nyasi yamejengwa kando ya ziwa tulivu yakizungukwa na miti ya kijani kibichi. Mandhari ya kuvutia huonyesha utulivu na uzuri wa sehemu ya mapumziko.

Rangi ya samawati yenye kung'aa na manyoya maridadi huifanya ndege huyu kuvutia kwa kuona. Ametua kwenye tawi la kijani akitazama kwa utulivu akionyesha uzuri ya mazingira ya asili.

Wanajamii wameshiriki katika shughuli ya upandaji miti nchini kenya. Mwanaume ameshika mche wa mti, akiwa amevaa fulana ya kijani.

Wapanda milima watatu wanasaidiana kupanda mlima mkubwa wenye nyasi, wakiwa na tabasamu nyusoni. Milima mingine inaonekana kwa mbali, ikiwa na minara ya mawasiliano juu.

Maeneo haya yaliyotulia yana miti mirefu na nyumba zilizojengwa kwa mtindo wa kiasili. Majengo haya yamezungukwa na nyasi kijani kibichi, zikiashiria utulivu wa mazingira ya vijijini au porini.

Soko lina wingi wa mazao kama viazi, nyanya na vitunguu vilivyopangwa kwenye ndoo na magunia. Mfanyabiashara anaonekana nyuma. Mandhari haya yanaonyesha soko la kawaida la Afrika Mashariki pengine Kenya.

Maafisa wa wanyamapori wanamsaidia kifaru mweusi mdogo kutoka kwenye gari la kijeshi. KIfaru huyu anaonekana kujaribu kutoka ndani ya gari, huku maafisa wakimshika kwa uangalifu.

Kundi la pundamilia linavuka barabara ya udongo iliyoko porini. Mazingira ni wazi yakionyesha maisha ya wanyamapori. Pundamilia hawa wanaonekana kutulia kabisa.

Makundi ya wachezaji wakiwa wamecmvalia mavazi meusi na shanga shingoni wanacheza ngoma za kitamaduni .Wanafanya onyesho la kuvutia ndani ya ukumbi mkubwa.

Tembo mdogo anarusha vumbi hewani huku kundi la watalii wakitazama kwa mbali. Tukio hili linaashiria mwingiliano kati ya wanyama pori na binadamu.

Kundi la wafanyikazi wa usafi wanajitahidi kusafisha eneo lenye matope na takataka nyingi. Wamevalia buti za njano na fulana za usalama wakionyesha kujitolea kwao katika kuweka mazingira safi.

Ziwa kubwa linaonekana likiwa na miti na majengo marefu nyuma. Anga la samawati ni la mawingu meupe likionyesha mandhari ya jiji. Utulivu wa maji unaakisi anga.

Maafisa wa wanyamapori na watalii wamepiga kambi katika bustani ya wanyamapori. Tembo wanatembea kila mahali, wakijivinjari kwenye maji na hata kukaribia gari la watalii.

Ndege anatembea ndani ya uzio wa chuma, akiionyesha uzuri wake. Manyoya yake meupe na kijivu yanang'aa chini ya jua.

Hali ngumu ya taka imefanya watu watatu kuvalia fulana za usalama. Wanajitahidi kusafisha mazingira machafu. Kazi hii muhimu inawakilisha jihada za kulinda afya.

Mfumo wa zamani wa uvunaji wa samaki unaendelea, ambapo wavuvi wanatumia vikapu kuvua samaki. Wanaweka vikapu kwenye maji na kusubiri samaki waingie ndani.

Watu wamejipanga foleni kupata maji kwenye bomba la umma, wakitumia ndoo na madumu. Mwanamke mmoja anaonekana akibeba ndoo tupu.

Mwanaume ameketi kwenye mkokoteni uliojaa ndoo nyingi za maji, akionyesha bidii katika kusafirisha rasilimali hii muhimu. Safari yake inawakilisha jitihada za kupata maji safi.

Mawe ya ukumbusho wa vita vya pili vya dunia yamesimama katikati ya jiji. Sanamu za wanajeshi zimebeba ujumbe wa historia na ukumbusho wa mashujaa.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi wakionyesha milia yao nyeusi na nyeupe. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji yakionyesha tofauti kati ya asili na maendeleo ya miji.

korongo watano wamesimama karibu na maji, wakionyesha manyoya yao mazuri ya kijivu na njano. Wanyama wengine wanaonekana wamelala chini kwa mbali.

Korongo wawili wenye taji wanatembea kwenye nyasi wakionyesha manyoya yao ya kijivu, meupe na mekundu. Taji zao za dhahabu zinang'aa zikionyesha uzuri wao wa asili.

Mazingira ya barabara yenye magari mengi yakisafiri pande zote, yanaonyesha shughuli za kila siku jijini. Bango la kijani linaelekeza juja road, ring road na barabara kuu ya Thika.

Magari ya abiria ikiwemo basi jekundu na magari mawili madogo yamesimama barabarani karibu na majengo marefu. Magari yanaonekana yamepakia abiria au yanasubiri abiria.

Hali ya trafiki jijini imejaa magari na watu, huku mabasi yakionekana yakipakia abiria. Polisi wa trafiki wanadhibiti barabara yenye majengo marefu upande mmoja.

Magari mengi yanasubiri kwenye foleni ya trafiki barabarani. Lori la kubebea mchanga na magari mengine yanasubiri. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo na miti vikiwa nyuma ya mandhari.

Msongamano mkubwa wa magari na watu unashuhudiwa barabarani. Mabasi ya abiria yamejaza barabara yakisubiri kuendelea na safari. Polisi wa trafiki wanasaidia kuratibu magari na watembea miguu kuhakikisha usalama barabarani na mtiririko mzuri wa magari.

Basi dogo la abiria, Isuzu Superbad limeegeshwa kando ya barabara jijini. Watu wanatembea kwenye barabara iliyojengwa. Majengo marefu ya kisasa yanaonekana nyuma yao.

Barabara imejaa watu wengine wakitembea na wengine wakisimama karibu na magari. Mabango mbalimbali yameninginia juu ya maduka ikiwemo tangazo ya KIRIA-INI OTHAYA EXPRESS.

Mji umejaa shughuli za kila siku. Watu wanasubiri mabasi ya umma huku matatu za rangi ya samawati na chungwa zikionesha njia.

Abiria wanapanda basi la abiria almaarufu kama matatu, lililopakiwa na watu. Matatu ina rangi za kupendeza za machungwa , samawati na nyeupe, huku milango yake ikiwa wazi.

Kundi la watu linasubiri mabasi mjini baadhi wakiwa wameshika mabango ya nambari za njia. Mabasi yamepanga foleni huku majengo marefu yakionekana nyuma. Hali inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katikati ya jiji.

Gari la abiria lenye rangi ya dhahabu na manjano limesimama barabarani. Matairi ya akiba na mabango ya eneo yakiwa juu. Watu wanatembea pembeni baadhi wakiwa na mizigo.

Watu wamesimama karibu na basi la kijani na nyeupe lilioandikwa City Hoppa wakiendelea na mazungumzo au wakijiandaa kupanda. Nyuma kuna magari mengine na majengo ya kifahari yenye miti na minazi.

Basi dogo maarufu kama Matatu, limesimama barabarani likiwa na mapambo na maandishi. Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama, wamesimama karibu na ukuta. Barabara na majengo mengine yanaonekana kwa mbali.

Barabara jijini imejaa watu na mabasi ya abiria yaliyopakwa rangi ya angavu. Watu wanasimama kwenye kituo cha basi wakingoja kupanda basi hilo. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma.

Barabara ya mjini imejaa mabasi yaliyoegeshwa huku watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Bango la Lopha Travels linaelekeza abiria kuelekea maeneo kama Bypass na GreenSpots.

Basi la abiria lililojaa limeegeshwa barabarani na abiria wanashuka na kupanda .Wanaume wawili wanatembea kuelekea basi ,huko nguzo ya simu ikiwa na bango lenye nambari arobaini na sita.

Barabara mbili zimetenganishwa kwa kizuizi cha kati. Moja ikiwa ya magari makubwa kama lori, na nyingine ya mtaa na watu wa magari madogo. Mandhari ya majengo na miti inaonesha shughuli za jiji.

Basi linapakia abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanasimama kando ya barabara, huku wengine wamevalia fulana za zambarau wakishika mabango.

Basi la rangi ya chungwa linaendelea na safari barabarani, huku jengo la kihistoria lenye mnara na saa likisimama upande wa kushoto. Ishara za barabarani na magari mbalimbali yanaonesha mandhari ya mji wa kisasa.

Magari ya mizigo na basi yanapita barabarani ,huku watu wakitembea pembeni. majengo yenye miti na mandhari ya jiji, yanaonesha shughuli nyingi za mchana katika eneo la mtaa wa kisasa..

Watu wamesimama kando ya barabara karibu na mtaro wenye bomba la maji. Pembeni kuna gari na ishara iliyoinama, mazingira yanaonyesha sehemu ya mji yenye ukuta wa mawe na miti kando.

Magari ya abiria na watu wengi wamekusanyika kando ya barabara wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Basi moja lina michoro ya kuvutia. Hali ya hewa ikionekana kuwa na mawingu.

Magari yanakwenda kasi barabarani. Ujenzi unaendelea upande mmoja wa barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Matatu ya city hoppa limeegeshwa barabarani. Abiria wanasubiri kupanda, huku mwanamke akishikilia bango lenye nambari arobaini na sita.

Barabara ina shughuli nyingi, ikionyesha magari na majengo marefu. Daladala limepaki kando ya barabara huku watu wakitembea. Mabango ya matangazo yanaonekana juu yakionyesha mazingira ya jiji.

Kondakta wa daladala ameshikilia bango la rangi akionyesha nambari na maelekezo. Amevalia shati la njano na kijani akisimama karibu na basi lililoegeshwa barabarani.

Barabara yenye magari mengi inaonekana ikiwa na miti mirefu kando. Daladala la kijivu na basi la zambarau vinasafiri barabarani.

Basi dogo la abiria almarufu, Matatu, limeegeshwa barabarani. Matatu hiyo ina rangi ya samawati na michoro mingi ya kuvutia, likionyesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Basi la abiria lina rangi ya samawati na michoro ya kupendeza nyuma. Watu wanaonekana karibu na basi hilo lililoegeshwa barabarani. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi, labda mjini.

Majengo marefu yanapakana na barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na mabasi. Watu wanatembea kando ya barabara wakionesha msongamano mkubwa jijini.

Mjini, abiria wanasubiri magari ya uchukuzi huku mabango ya Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct yakionyesha vituo, Shughuli nyingi zinaendelea katika eneo hili la biashara na usafiri.

Chemichemi ya mawe inaonekana ikimwaga maji huku majengo ya kifahari yakiwa nyuma. Maji yanatiririka kutoka kwenye vinywa vya simba vilivyochongwa kwenye chemichemi hio.

Rundo kubwa la takataka mbali mbali, zimetapakaa ovyo. Mifuko ya plastiki, karatasi na vitu vingine vimetapakaa. Eneo hilo linaonekana kuwa chafu na kuna mimea iliyokauka karibu na rundo hilo.

Tanki kubwa la maji la Vectus limeunganishwa na bomba la kijani. Linasimama karibu na ukuta, huku ndoo za manjano ikiwa imewekwa karibu. Ndani ya jengo linaashiria usambazaji wa maji.

Tanki kubwa la chuma limebebwa kwenye trela yenye gurudumu mawili. Limefunikwa kwa kutu kidogo, likiwa limewekwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na uzio wa waya nyuma.

Takataka nyingi zimepakiwa kwenye lori jeupe, lililosimama mtaani. Watu kadhaa wanashughulikia upakiaji wa mizigo, huku wengine wakivuta mikokoteni iliyojaa bidhaa.

Sehemu ya barabara ina matope na maji yaliyotuama , pikipiki imeegeshwa upande wa kushoto huku watu wawili wakitembea kwa tahadhari kuelekea majengo ya mbali yaliyozungukwa na uzio.

Maji yamesheheni takataka kila mahali. Miti na majani yamefunika upande moja wa mto huku taka zikielea juu ya maji.

Mistari miwili mikubwa ya mabomba meusi imelala chini. Kila moja ikiwa imefungwa kwa kamba ya kijani. Mabomba haya yanaonekana kutumika kwa miradi mikubwa, labda ya ujenzi au kilimo.

Tanki la maji jeusi, lenye uwezo wa lita 135, limewekwa chini karibu na pipa la taka. Tanki hili lenye jina Premier kwa herufi kubwa. linaonekana kuwa na matumizi ya nyumbani au biashara ndogo.

Kona ya chumba inaonekana ikiwa na pipa la samawati, likiwa na sanduku juu yake. Kando yake kuna gunia jeusi la takataka kwenye kikapu.

Mifereji ya maji machafu inaonekana ikipita katikati ya udongo huku majengo yasiyokamilika yakionekana nyuma. Jua linazama likitoa mwanga wa dhahabu juu ya mandhari. Hali hii inaonyesha maendeleo ya ujenzi na changamoto za miundombinu.

Mfumo wa mabomba ya viwandani una vali mbili na miunganisho mingine. Mabomba hayo yamening’inizwa kwenye dari karibu na bariti ya chuma.

Urekebishaji wa bomba la maji lililopasuka unaendelea. Mafundi wameunganisha tena vipande viwili vya bomba kwa kutumia viunganishi vya rangi ya samawati.

Mabomba ya maji yamezama kwenye maji machafu yakionyesha tatizo la mfumo wa majitaka. Vipande vya mbao vimetapakaa ndani ya maji huku udongo ukiwa umezunguka eneo hilo.

Barabara ya udongo inaonekana ikiwa na mashimo na matope huku maji machafu yakitiririka pembeni. Watu wachache wanasimama mbali na pikipiki imepaki karibu na jengo.

Majengo mapya yamejegwa kwa mawe ya saruji na matenki ya maji yametudikwa upande wa kulia .Ukuta wa mbele unabomba dogo la chuma imti ikwa pembeni kushoto.

Ukuta mrefu wa mawe unaonekana mbele. Ukitenganisha uwanja wazi na majengo mengine. Nyuma matanki mengi meusi ya maji yamepangwa juu ya paa za nyumba.

Shamba la ujenzi linaonyesha tingatinga kubwa la manjano likichimba udongo chini ya daraja refu. Kijana mdogo amevaa kofia nyekundu na fulana nyeupe akitazama shughuli za ujenzi.

Eneo hili lina matope na maji machafu yanayotiririka ardhini. Pembeni, kuna bati yanayotumika kama ukuta. Barabara haijatengenezwa.

Maji yanabubujika kwa kasi kutoka kwenye bomba la plastiki yakimwagika kwenye nyasi na mimea iliyo karibu. Mtiririko huu unawakalisha uhai na umuhimu wa maji kwa mimea na mazingira.